Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, kilichochapishwa maneno na kuchorwa picha za wanyama mfano wa ng'ombe, kondoo pamoja na mbuzi, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa kwa ajili ya matumizi ya mifugo.

Kifungashio maalumu pamoja na chupa ndogo iliyochapishwa maandishi yasomekayo "Kimiminika kwa ajili ya sindano zinazotumika kwa matibabu ya nje na ndani kwa ajili ya wadudu", ikiashiria ni vifungashio ama chupa iliyohifadhi pembejeo za kilimo au dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu, bluu pamoja na nyeupe, kilichochorwa picha mfano wa kuku, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa kwa ajili ya mifugo.

Vyombo vyenye rangi pamopja na ujazo wa aina tofauti vilivyo chapishwa maneno kuashiria maelekezo kwajili ya uhifadhi na matumizi, baadhi vikiwa vimechorwa wadudu au wanyama ikiashiria kuwa ni vifungashio ama vyombo vilivyo hifadhi pembejeo za kilimo na dawa kwajili ya mifugo.

Vifungashio maalumu vya plastiki vyenye rangi ya machungwa na nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo "fixed" n kuchorwa picha z mazao kama maharage zikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo au dawa kwajili ya mifugo.

Mtu aliyepo ndani ya eneo mfano wa chumba ama duka lenye mkusanyiko wa bidha, zilizohifadhiwa katika rafu pamoja na picha zinazoonyesha mazao ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa zilizopo katika vyupa na vifungashio, huku baadhi ya vifungashio hivyo vikiwa vimechorwa picha mfano wa kuku pamoja na wanyama. Ikiashiria ni eneo linalotumika kuhifadhi ama kuuza pembejeo za kilimo, na madawa kwa ajili ya wanyama.

Vifungashio maalum vyenye rangi ya vilivyo chapishwa maneno yasomekayo bara wa baraka mbolea viazi pamoja na vitunguu, ikiashiria vifungashio vilivyo hifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Chupa maalumu iliyo hifadhi kimiminika, Iliyo chapishwa maneno yasomekayo "S na G VAX", na maneno ya maelekezo ya matumizi au uhifadhi wa dawa hiyo, ikiashiria ni chupa iliyo hifadhi pembejeo za kilimo ama Dawa kwaajili ya mifugo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe, kilicho chapishwa maneno yasomekayo kukwipori na kuchorwa picha mfano wakuu ikiashiria ni chumbo kinacho hifadhi pembejeo za kilimo ama madawa kwajili ya mifugo.

Chombo mfano wa chupa, kilicho chorwa picha mfano wa kuku pamoja na wanyama kinacho ashilia ni chombo kilicho hifadhi pembejeo za kilimo, ama dawa zinazo tumika kwa ajili ya kuwatibu wanyama.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa na vyupa mbalimbali ikiashiria ni eneo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na madawa mbalimbali.

Eneo la bustani au kitalu, kilichopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ,iliyokomaaa na kutoa matunda mfano wa nyanya chungu ,ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo la nje lenye mkusanyiko vitalu au bustani zilizo pandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, kama mfumo wa umwagiliaji ikiashiria kuwa ni eneno linalotumika kwajili ya kilimo cha mazao ya bishara.

Eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizohifadhi miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa imetoa matunda yaliyokomaa kwa rangi mchanganyiko, kijani pamoja na rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliobeba kifungashio kilichohifadhi zao la biashara aina ya vitunguu, katika eneo la nje lililo wazi na tambarare. Lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao ya biashara.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi zao la biashara aina ya viazi ikiwa pembezoni mwa hifadhi ya barabara ikiwa imezungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo la shamba linalo tumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na mazao ya biashara mfano wa viazi, likiwa limezungukwa na miti mfano wa migomba, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara

Mtu aliepo katika eneo liilozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, akiwa pembezoni mwa mche wa mkahawa uliiota na kushamiri matunda kwa rangi nyekundu, likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajii ya kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wawili waliopo katika eneo maalum lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, yenye matunda yaliyokomaa kwa rangi nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika safu zilizonyooka iliyotoa matunda yaliyokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa zao la biashara aina ya karoti, katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi zao la biashara aina ya viazi, vilivyopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa kilimo cha kuzalisha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo vilivyo jaa zao la biashara aina ya kahawa, ikiashiria ni wafanyakazi wanaotumika kwa ajili ya uchakataji wa zao hilo katika eneo, linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi ama maandalizi ya zao hilo la biashara.

Eneo maalumu liliyopandwa miche iliyozalisha mazao aina ya pilipili iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo lililopandwa kwa ajili ya mazao ya biashara.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la kitalu ama bustani iliuozungukwa na mazao ya biashara aina ya kabichi yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu akiwa ameshika mti ama mche wa mgomba unaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, lililopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa miti pamoja na nyasi fupi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu wakiwa katika eneo lililohifadhi bidhaa za biashara ama zao la biashara la viazi vitamu, villivyoota na kukomaa kwa uhuru ikiashiria ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya mavuno ya zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, wakiwa mbele la zao la biashara aina ya vitunguu vilivyo hifadhiwa katika eneo lililo zungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na chanzo cha maji. Likihashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeupe, na kubeba mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo maalumu lililozungushiwa na uzio, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara aina ya nyanya katika eneo lililozungukwa na mabustani ama vitalu vilivyopandwa miti ya mazao hayo, ikiashiria ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje lililozungukwa na migomba iliyozaa zao la biashara aina ya ndizi, ikiashiria ni eneo maalumu la shamba ama kitalu, kinachotumika kwa ajili ya kukuza mazao hayo ya kibiashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, likiashiria ni shamba linalotumika kufanya shughuli cha kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa zao la biashara aina ya vitunguu, vilivyokusanywa kwa pamoja katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumisha nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria ni eneo mfano wa shamba linalotumika kupanda mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa mazao ya biashara aina ya mananasi, yaliyoota na kupandwa katika safu zilizonyooka katika eneo lenye kuashiria shamba lililozungukwa na miti mirefu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kukuza mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, lililozungukwa na uoto wa asili pamoja na mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria ni eneo lililotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche inayozalisha zao la biashara aina ya nyanya zilizoota na kukomaa kwa rangi nyekundu. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa wakulima kuzalisha mazao ya biashara

Jopu la watu walioshika masanduku au mfano wa vyombo vya umbo mraba vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo cha mazo hayo ya biashara.

Zao la biashra aina ya vitunguu vilivyopo katika eneo lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, pamoja na miche midogomidogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kiimo cha mazao ya biashara.

Watu waliovalia mavazi yenye rangi maalumu, wakiwa katika eneo lililozungukwa na miti yenye kutoa matunda na vyombo mraba vyenye kuhifadhi matunda hayo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko watu, pamoja na vyombo vya umbo mraba, vilivyohifadhi zao la biashara aina ya nyanya, katika eneo lililo tambarale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, likiashiria ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya mavuno ya zao hilo la biashara.

Mtu aliyeko katikati ya eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na miche ya zao la biashara aina ya kitunguu, vilivyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lilozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, lenye mazao ya biashara aina ya mihogo iliyohifadhiwa katika vifungashio maalum, ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika zao la biashara aina ya ndizi katika eneo lililozungukwa na migomba inayotumika kuzalisha zao hilo, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kukuza migomba hiyo kisha kuvuna kwa ajili ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lilozungukwa na miti ya migomba inayo tumilka kwajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwajili ya kupanda mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe pamoja na meusi, akiwa katika eneo la wazi lililoanikwa mazao ya biashara aina ya mahindi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kuzalisha zao la biashara aina ya ndizi, iliyooteshwa katika safu iliyonyooka ikiashiria ni eneo maalumu limalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi walioshika vyombo vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria ni shamba lililotumika kwa ajili ya mavuno ya mazao hayo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa masanduku yaliyohifadhi zao la biashara aina ya pilipili hoho, katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuzungukwa na vitalu mfano wa bustani, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambala, lenye mjumuiko vitaru au bustani zilizopandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu huku mabomba madogomadogo ya rangi nyeusi yaliypitishwa kwenye vitaru hivyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kuzalisha zao la biashara aina ya ndizi zikiwa zimeota na kushamili kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mtu aliyeshika zao la biashara aina ya viazi katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya kulima zao hilo la biashara.

Mkono ulioshika zao la biashara aina ya matango, katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu wakiwa katika masanduku yenye kuhifadhi zao la biashara aina ya ndizi, ikiashiria ni eneo maalumu linatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa miti aina ya migomba inayotumika kwenye uzalishaji wa zao la biashara aina nya ndizi iliyopo katika eneo maalumu, iliyopandwa migomba hiyo katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo litumikalo na wakulima kwaajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa wameshika kifaa mfano wa panga, ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kupandwa, kisha kuvunwa mazao ya biashara aina ya mahindi.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mti wenye matunda, yanayozalishwa mazao ya biashara aina ya parachichi, Ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo la wazi lililotambarare lililokuwa na bidhaa ama mazao ya biashara aina ya viazi, na kuzungukwa na hifadhi ya uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, ikiayoashiria ni eneo shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo la wazi lililo tambarare lenye mjumuiko wa masanduku yaliyohifadhi zao la biashara aina ya viazi vitamu, katika eneo la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili mfano wa nyasi fupi au mazao ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu, lililozungukwa na miti ya matunda ya zao la biashara aina ya papai, akiashiria kuwa ni mfanyakazi ama mkulima anayetumika, kwa ajili ya kulilinda ama kuhifadhi mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungulwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, wakiwa wameshika mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria ni wakulima watumikao kwa ajili ya mavuno ya bidhaa hiyo ya viazi.

Mtu aliyeshika zao la biashara aina ya pilipili hoho zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu katika eneo la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, pamoja na miti, ikiashiria ni eneo linlotumika kwa ajili ya ukulima ama kupandwa mazao hayo ya biashara.

Jopo la wakulima waliopo mbele ya mazao ya biashara, aina ya viazi, wakiwa wanavihifadhi katika vyombo vyenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na kijani. Likiashiria kuwa ni eneo la shamba, lililotumika kwa ajili ya mavuno ya mazao hayo.

eneo la ndani lenye mjumuiko wa vyombo vidogo vyenye umbo la duara vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ,ikiwa na miche midomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikihashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwaajili ya kupanda mbegu.

Zao la biashara aina ya mihogo iliyohifadhiwa katika vifungashio maalumu, katika eneo la wazi lililo tambarare, linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Vyombo vyenye umbo la duara vyenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba pamoja miche midogomidogo iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni vyombo vinavyotumika na wakulima kwa ajili ya kupanda mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa masanduku yaliyohifadhi zao la biashara mfano wa nyanya, ikiashiria ni wakulima waliopo katika eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha zao hilo la biashara.

Eneo maalumu litatengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani, ama vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchukua ufaransa kijana kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa masanduku ya umbo mraba, yaliyojazwa udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pamoja na miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kupanda miche hiyo.

Eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi au mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na toroli lililohifadhi mazao mfano wa ndizi, vitunguu pamoja na karoti ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima, kwa ajili ya kupanda miche hiyo.

Jopo la wakiwa na chombo cha moto aina ya trekta, katika eneo lililokorofi, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliovalia mavazi maalumu na kushika vifaa maalumu vitumikavyo kama panga huku wakizungukwa na miche ya mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwajili ya viwanda na kwajili ya kuvuna zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililo tambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lenye kitalu au mfano wa bustani iliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba mdogo yapitayo katikati ya miche, hiyo ikiashiria ni eneo la wakulima litumikalo kwa ajili ya kukukuza mazao.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa mazao yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili kupanda mazao hayo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba vilivyohifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina trekta chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililokuwa tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashishiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko mfano wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mashine zinazotumika kwa kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kikiwa katika eneo la nje la wazi lililotambarare, lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vyombo vya umbo duara vilivyo hifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifaa na mashine aina tofauti ikiwa na vitalu vidogo vidogo vilivyoota miche kwa rangi ya kijani kibichi ,ikihashiria ni eneo linalotumika kuhifadhi mashine zinazotumika kwaajili ya shunghuli za kilimo .

Chombo cha moto aina ya trekta kikiwa katika eneo la nje lililo tambarare likiwa na udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria ni kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya maandalizi ya shamba kwa kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu.

Mashine yenye rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na kijani, iliyopo katika eneo la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu vidogo ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo la mfano wa shamba kuashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo kwa kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha rafu zilizohifadhi mfano wa vitalu ama ustani ndogo, zilizoota miche na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo la wazi la tambarare linalojumuisha uwoto wa asili kama nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria ni chombo kinachotumika kwajili ya maandalizi ya shamba ili kupanda mazao.

mashine maalumu iliyopo katika eneo la ndani iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi ,lenye mikusanyiko ya miche iliyeota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika katika shunghuli za kilimo .

Mtu aliyekalia katika chombo aina ya trekta akiwa katika eneo kubwa la wazi, lililo tambalale linalotumika kwa ajili ya shughuli za kuandaa shamba ikiashilia ni mashine inayotumika katika shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko mfano wa vitaru ama bustani zilizofichua miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi na mashine inayotumika kwa ajili ya usimamizi ama upandaji wa miche hiyo, ikiashiria ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa masanduku ya umbo mraba rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na bluu ikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili shughuli za kilimo.

Kifaa chenye rangi mchamganyiko wa nueusi, nyekundu pamoja na nyeupe kilichopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ikiashiria ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bustani ndogondogo ama vitalu vilivyopandwa miti midogo iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililo zungukwa na vifaa maalumu ikiashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa na kuota miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Chombo cha moto mfano wa trekta, chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano. Iliyopo katika eneo lililo tambarare mfano wa shamba. Kinachotumika kwaajili ya shughuli za kuandaa shamba kama kutifua udongo upatikane urahisi wa kupanda mbegu

Mtu aliyeshika kifaa chenye rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na nyeusi, kilichotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo kwa kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria ni shamba tayari kwa ajili ya kupanda mazao.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha vitalu ama vibustani vidogo vilivyohifadhi miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani, zilopandwa miche midogo inayochipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi likiashiria rutuba, kukiwa na mashine mfano wa trekta inayotumika kwaajili ya maandalizi ya shamba kwa kulima ama kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu ikiashiria ni mashine inayotumika kwaajili ya shughuli ya kilimo.

Mashine yenye magurudumu madogo, iliyopo katika eneo maalumu lililopandwa mazao mfano wa matango katika eneo lililo zungukwa na miche mirefu ikiashiria ni bustani ikiashiria kuwa ni mashine, inayotumika kusaidia katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa katika safu zilizonyooka, zikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mashine zitumikazo kwa ajili ya umwagiliaji zikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shighuli za kilimo.

Eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa miche, iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika vyombo vyenye umbo la mraba ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mfano wa kisima chenye rangi ya bluu, pamoja na masanduku yenye umbo mraba yaliyoota miche midogo, iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na samaki waliomo ndani ya maji ya kisima hicho, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa mashimo ama visima vya umbo mraba, vilivyojazwa maji katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiwa na miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sanyansi ya bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba ikiwa na miche midogo midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo chenye umbo mraba kikiwa kimechomoza miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo la duara chenye rangi ya bluu kilicho na miche midogomidogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani limetengeneza na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa, katika safu zilizonyooka miche midogo midogo iliyoota na kuchipua katika mabo bahari ya kiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponic cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lililotengenezwa na ku pambwa kwa ustadi yenye mjumuiko wa mabomba, yaliyopangwa katika safu zilizo nyooka yaliyo pandwa miche, iliyo ota na kuchipua ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidtoponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mstari, iliyoota na kuchomoza miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mabomba yenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo ya haidriponi kwa sayansi na teknolojia ya bila kutumia udongo.

Mtu aliesimama katika eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kwa ustadi na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, lenye mashimo madogo yaliyochomoza miche yenye rangi ya kijani kibichi, likiashiria ni iieneo maalumu linalotumika kwajili ya kilimo cha hydroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lenye mjumuiko wa mabomba ya umbo mraba yenye rangi nyeupe, yaliyohifadhi miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje yenye mzunguko wa bustani ama kitalu nchini mabumba yenye meupe iliyoota na kuchipua miti midogo kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu kiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha "hydroponic".

vituo vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa na viti nane vilivyoizunguka vilivyopakwa rangi inayong'aa vizuri.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika chombo maalum chenye umbo mraba kinachohifadhi kimiminika ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha hydroponi cha bila ya kutumia udongo

Eneo maalum lenye mjumuiko wa mabomba ya rangi nyeupe, yenye mashimo madogo madogo, yaliyoota na kuchipua miche kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha Hebrewni cha bila ya kutumia udongo.

Mtu aliepo katika eneo maalumu aliezungukwa na miti iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yapitayo katikati ya miche hiyo ikiashilia ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha "Haidroponi" cha dayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililopo katika eneo la nje. Lenye mashimo madogo yaliyohifadhiwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba meupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiwa na miti midogomidogo iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha hydroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mabomba yaliyopangwa kwenye safu zilizo nyooka, yakiwa na miche midogomidogo, iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidtoponiki kwa sayansi ya bila kumvutia udongo.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mtindo maalumu wa safu zilizonyooka. Ikiashiria ni eneo linalotumika katika kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mjumuiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchukua rangi ya kijani kibichi katika eneo lililozungukwa na mabomba ni kiashiria ni eneo maalum kwa ajili ya kilimo cha hydroponic kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yaliyo tengenezwa kwa ustadi na kuwekwa vyombo mfano wa umbo mraba, vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi, unao hashiria rutuba pamoja na miche midogo midogo, iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi ikihashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuri za kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yakiwa yamehifadhi vyombo vya umbo duara, vilivyopandwa miti midogo, iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria nieneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalum limetengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe iliyopangwa katika safu zilizonyoka pamoja na miche midogo midogo iliyochukua katika mabomba hayo sheria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi kisayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota kwa kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila ya kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba maalumu yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye rangi nyeupe pamoja na mashimo madogomadogo, yanayochomoza miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche katika safu zilizonyooka, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa wazi lenye mjumuiko wa mazo ya biashara aina ya mahindi yaliyopandwa na kushamili kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya ukulima ama kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, waliovalia mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa wamezungukwa na vyombo vilivyohifadhi mfano wa bidhaa za biashara ama matunda. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha shamba au bustani ama kutalu kilicho pandwa mazao yaliyoota na kushamiri rangi ya kijani kibichi ikiashiriaViwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani iliyoota miche kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mkusanyiko wa mazao yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kukuza, ama kupanda mazao ya biashara kama kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuhifadhiwa kuku wenye rangi nyeupe, pamoja na vyombo vitumikavyo kwa ajili ya malisho, kama chakula pamoja na maji, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka wakiwa wamebebelea kapu lililohifadhi mazao wanayoyachuma, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, lililopandwa miche midogo ama mfano wa zao la biashara aina ya uyoga ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu pamoja na hifadhi za milima. Ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwekezwa kwa ustadi lililo na udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba wenye mfano wa vitalu ama bustani zilizopandwa uyoga ikiashiria ni eneo linalotumika kwenye kilimo cha viwanda.

Mtu aliyekuwepo katika eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizoota na kushamiri mazao kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria eneo linalotumika ni kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa mazao yaliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kuzaa matunda ama zao aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili walioshika mabomba yenye kutoa maji, wakiwa katika eneo lenye mfano wa vitalu ama bustani wakiwa wanamwagilia kama mfumo unaotumika kama umwagiliaji ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na miche midogomidogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na vitalu mfano wa bustani, ikiwa vimepandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, akiwa ameshika bomba lenye kutoa maji, ikiwa inaashiria ni mfumo unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa kitalu ama bustani, iliyoota na kushamiri mboga mfano wake kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yenye kunyesheleza maji kama mfumo wa mvua, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya pilipili, zilizochipuwa kwa rangi ya manjano, na miche mirefu kiasi yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabombamadogo madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hio. Ikiashiria ni mabomba yanayotumika kwa mfumo wa umwagiliaji.

Mtu aleyepo katika eneo la nje lililozungukwa na vitalu ama bustani, akiwa na chombo kilichohifadhi maji yakimiminika kama mfano wa mvua, ikiashiria ni mtu atumikae katika shughuli ya umwagiliaji katika mazao yaliyopandwa katika bustani hiyo

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, likiwa na miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mfumo wa mabomba yenye rangi nyeusi iliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikihashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo lenye mkusanyiko wa uoto wa asili ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi mfano wa mboga au mazao, pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi yenye kunyunyiza maji mfano wa mvua, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji

Eneo lenye mkusanyiko wa miti ama vichaka, vilivyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na eneo mfano wa kitalu ama bustani lililopitishwa mambomba madogo yenye rangi nyeusi ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi, lililo ambarare lenye mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche katika safu zilizonyooka, huku mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo utumikao kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo ukubwa la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yanayopita katikati ya kitalu ama bustani hiyo. Ikiashiria ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ukiwa na miti au miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba ya rangi nyeusi madogomadogo, yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa kitalu ama bustani, chenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi, lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha misitu yenye vichaka pamoja na miti mirefu pamoja na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, mto au ziwa lililozunguka eneo hilo la hifadhi ya milima, ikiashiria ni eneo la mfano wa misitu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa msitu ama eneo la hifadhi la wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye udongo wenye rangi nyekundu wenye kuashiria ukame, likiwa limezungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka vifupi, miti mirefu pamoja na hifadhi ya milima ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na ardhi yenye udongo wenye rangi nyekundu, pamoja na wote wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na hifadhi ya milima, pamoja na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, kiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto au bwawa ikiashiria kuwa ni eneo la misitu ama hifadhi kubwa ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na hifadhi kubwa ya milima, pamoja na uoto wa asili; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa misitu ama eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lilozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, pamoja na chazo kikubwa cha maji mfano wa mto unaopita katikati ya uoto huo wa asili ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima mirefu, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori, ama eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lilizungukwa na uwoto wa asili, linalojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka pamoja na hifadhi ya milima mirefu, ikiashiria ni eneo la misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu na linahifadhi kubwa ya milima, ikiashiria eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori ama eneo la hifadhi la misitu

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti. Iliyozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, ziwa, ama mto. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa hifadhi ya safu za milima pamoja na miamba iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi, vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa lililo zungukwa na milima mirefu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu ama eneo lisilo tumika kwa ajili ya shughuri za kibinadamu.

Eneo kubwa la wazi lilio tambarare, lililozungukwa na hifadhi ya safu za milima pamoja na udongo wenye kuashiria ukame pamoja na nyasi fupi zilizokauka. Ikiashiria ni eneo mfano wa jangwa.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha yasi fupi, vichaka, pamoja na miti iliyopita chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa ka wazi lililotambarare lililozungukwa na hifadhi ya milima mirefu, pamoja na ndege waliopo ndani ya chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa au mto, ikiashiria ni eneo kubwa la hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha hifadhi ya nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na safu za milima pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi la msitu ama eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi iliyozungukwa na hifadhi ya milima mirefu, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo la msitu ama eneo linalotumika kuhifadhi ya wanyama pori.

Eneo lililozungukwa hifadhi kubwa ya milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la shamba, ama eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na hifadhi kubwa ya milima ikijumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo la misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Barabara inayopita katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu pamoja na milima iyonekanayo kwa mbali ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Mnyama mrefu wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lililotambarare, linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, lililozungukwa na wanyama wa mwituni aina ya tembo pamoja na mlima mrefu, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu, ama pori lisilotumika kwa shughuli za binadamu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu linalopita chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa au mto, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa hifadhi ya wanyama pori, ama eneo lisislotumika kwa ajili ya shughuli za kiinadamu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto lililozungukwa na eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa lenye mjumuiko wa chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, bwawa ama ziwa lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na hifadhi ya milima mirefu, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na hifadhi ya milima mirefu, inayojumuisha nyasi fupi zilizoota pamoja na miti mirefu. ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo lisilotumika kwa shughuli za binadamu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare limezungukwa na safu kubwa za milima pamoja na uoto wa asili, unajumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti kuashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chazo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, katika eneo lenye ardhi iliyo zungukwa na uoto wa asili unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu lisilotumika kwa shughuli za binadamu.

Eneo la barabara inaloelekea katikati ya hifadhi ya misitu, iliyozungukwa na milima mirefu pamoja na uoto wa asili, ukijumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto upitao katikati ya hifadhi hiyo ikiashiria kuwa ni hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na hifadhi ya safu za milima na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi la wanyamapori ama eneo linalotumika kama hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na safu za milima. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo linalotumika kwa uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa wazi lililotambalale linalojumisha uoto wa asili mfano wa nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, linaloashiria ni eneo lisilotumika kwaajili ya shughuli ya kilimo wala kibinadmu mfano wake kama msitu au hifadhi ya wanyama.

Vifungashio maalumu vilivyohifadhi mbegu au nafaka, vikijumuisha: mahindi, maharage, mtama pamoja na ulezi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu au nafaka kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Usimlaw mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mbogamboga, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bustani zilizo hifadhi vitalu vilivyoota miche midogo kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na dhahabu, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme na kuchorwa picha mfano wa mazao au mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la nje ya duka ama chumba, chenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi tofautiz vilivyohifadhi mbegu au nafaka mfano wa mahindi, mtama, ulezi, pamoja na maharage. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu ama nafaka, zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu, mahindi pamoja na maharage", ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zenye kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vifungashio maalumu vya plastiki vilivyochapishwa maneno yasomekayo "vuna mbegu", na kuchorwa picha mfano wa mazao kama vile pilipili hoho, karoti pamoja na mbogamboga, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha vitalu ama bustani ndogondogo zilizopandwa miche iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, na huashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu vidogo ama bustani, linaloashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima wa mbegu. Hupanda mbegu hizo katika vitalu vidogovidogo.

Eneo la wazi lililotambarare linalojumuisha bustani ya vitalu iliyooteshwa miche midogo iliyoota, na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha kupanda mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao mfano wa mahindi, karanga, pamoja na mtama. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutunza, au kuuza mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu cha plastiki, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlombegu" pamoja na picha mfano tunda au nyanya, ikiashiria ni kifungashio maalumu kinachohifadhi mbegu kinachotumika katika kilimo cha upandaji mbegu.

Watu waliopo katika eneo la nje wakiwa mbele ya uhifadhi wa mazao ama mbegu katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na miti ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw mbegu" na kuchorwa picha mfano wa kabichi ama mbogamboga, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika, kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo " continental" mbegu na kuchorwa picha ya mfano wa mazao ikihashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miti midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kutumia mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kupanda mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba, vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, pamoja na miche midogo midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ukiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima wa mbegu.

Eneo la nje, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka pamoja na mabomba yaliyopita katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo umwagiliaji, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ikiwa na kitalu ama mfano wa bustani iliyopandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yapitayo katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima wa mbegu.

eneo la wazi lililo tambarare lenye udongo wenye rangi mweusi kuashiria rutuba ,kukiwa na vitalu ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchupua kwa rangi ya kijani kibichi ,pamoja na mabomba madogomadogo yapitishayo katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika kwaajili ya shamba la kupandia mbegu.

Vifungashio vya platiki vilivyochapishwa maneno yasomekayo vuna mbegu, na kuchorwa picha mfano wa bidhaa ama mazao kama pilipili hoho, karoti pamoja na mboga za majani, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio maalumu vya plastiki, vilivyochapishwa maneno pamoja na kuchorwa picha za mazao mfano wa vitunguu, mbogamboga pamoja na matunda, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa hifadhi ya vitalu ama bustani ndogo, zilizoota na kuchipua miche kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo la duara, vikiwa vimehifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, pamoja na miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kupanda mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo, "Zega elfu moja" kwa moja na kuchorwa picha mfano wa tunda aina ya papai. Ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zitumikazo, kwa ajili ya kilimo cha matunda hayo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo ''spinachi ya india'', iliyochorwa picha mfano wa spinachi, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa mwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miche midogo na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Eneo la wazi lililo tambalale lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashilia rutuba likiwa na bustani ama kitalu au shamba kubwa lililo pandwa mazao ya biashara aina ya mahindi ikashilia ni eneo linalo tumika kwa ajili ya kilimo cha kupanda mbegu.

Vyombo mfano wa sahani vyenye rangi tofauti na umbo la duara zilizohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu za mahindi maharage kunde pamoja na mtama ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kuhifadhi mbegu zinatumika kwaajili ya kilimo.

Eneo la nje lenye udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ikiwa ni mfano wa kitalu ama bustani, kilichopndwa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba yapitayo katikati ya miche hiyo ikiashiria ni eneo linalotumika kupanda kilimo cha mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "SIMLAW MBEGU" na kuchorwa picha mfano wa mazao yaliyoota, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa mananeo pamoja na kuchorwa picha mfano wa zao la biashara aina ya maharage, ikiashiria ni kifungashio kinachohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kukiwa na miche midogomidogo iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la wazi lililotambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, pamoja na miche midogomidogo iliyoota na kupandwa katika safu zilizonyooka na mabomba yapitishwayo katikati ya miche hiyo; ikiashiria mfumo umwagiliaji. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mnyama aina ya twiga, aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria ni mnyama aliyepo katika hifadhi ya misitu ya wanyama pori.

Gari lililopo pembezoni ya wanyama wa porini aina ya tembo katika hifadhi kubwa ya tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vyanzo vya maji mfano wa bwawa au mto ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama aina ya nyani au tumbili aliyeko katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaijumuisha nyasi fupi ama vichaka, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama aina ya tumbili ama nyani mwenye rangi nyeusi aliyeko katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi ama vichaka, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Wanyama wawili aina ya nyati wapo katika eneo lenye chanzo kikubwa cha maji, mfano wa mto au bwawa waliozungukwa na eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi na vichaka, ikiashiria eneo la hifadhi la wanyama pori.